Baadhi ya viatu mpya vimehifathiwa ndani ya masaduku zingine zikiwa nje kuekewa karatasi kwa ajili ya ulinzi. Hiki ni kiwanda cha mauzo kilichojaa bithaa mbali mbali za miguu yenye rangi na maumbo tofauti, watu wamejazana na mavazi pia yanapatikana.

Hii ni malenge na mboga ya batakapu. Hua na rangi tofauti na shepu tofauti. Husaidia sanaa katika kukua na huponya magonjwa mengi katika mwili.

Hili ni gari la buluu iliyo na alama ya biashara ina sehemu ya mafuta yenye umbo ya mstatili ina vioo na inaonekana kuwa gari la zamani.

Kuna gari iko na grumu mbili inayoonekana vizuri. Kuna nyasi, kuna mwendesha pikipiki ambaye amevaa miwani, kofia. Kuna miti mingi, kuna kuna fence ambayo imetengenezwa na waya na vijiti.